Mtu mmoja anayeonekana ni kama mmama mwenye anashika ndizi huku vile inaonekana ni shamba kubwa huku ndizi zikiwa zina matawi makubwa makubwa huku kwingine kukiwa na matawi ndogo ndogo.

Chakula cha ng'ombe zikiwa zimefungwa kwa gunia. Ng'ombe kadhaa wakikula nyasi, kila mmoja wao akiwa na rangi nyeusi na nyeupe akiwa amefungwa kwa chuma.

Kuna watu kadhaa mojawapo akiwa anabeba mtoto kwa mabega huku mwingine anaonekana kuwa na panga akivuna ndizi. Huku mwingine kuna mimea za ndizi mgambo. Huku kwingine kuna kitu imeandikwa, The KCPE Forum ahadi ya Kenya Trust huku kwingine kuna watu.

Hapa kuna watu kadhaa. Mmoja hapa karibu akiwa anaonekana kuwa akibeba ndizi kubwa zikiwa zime zikiwa pamoja. Huku chini kuna ndizi kadhaa zikiwa pamoja huku wengine kuna gari zikiwa zimefungwa zimefungua mlango wake na zinawekwa hizo.

Hapa kuna mtu mmoaja anayeonekana kuwa ni mwanaume anayekamua ng'ombe huku nyuma yake kuna mahali imejengewa na ng'ombe zingine wakiwa ndani. Kuna miti mrefu za aina za muarubaini. Huku zingine kuna mawe zimewekwa pamoja.

Ndama za ng'ombe zikiwa zimefungwa pamoja, zikiwa na colour nyeusi, nyeupe, pia kuna zingine wakiwa nyekundu huku nyuma, huku chini wakiwa na makojoo, zimezungukwa na ua, zikifungwa na...

hapa kuna mtu anaye anaonekana kuwa ni mwanamke mwenye ako na nywele ndefu pia amevaa nguo za usalama yenye iko kutoka juu hadi chini pia amevaa glovu kwa mkono huku mabega yake kuna mtungi inaonekana kuwa na sumu pia kuna ngombe inayooshwa huku pia ngombe ikiwa imesururwa na

Hapa kuna mtu mwenye anaonekana kama mpishi mwenye amefunga neti kwa kichwa. Amefungua sufuria huku akiwa na kijiko za kuoja nazo. Pia huku mbele kuna masahani zikiwa zimepangwa pamoja.

Watu kadhaa, wawili wakiwa wanaonekana kama wamama wenye wako mbele wakiwa wanachannganya maziwa zenye ziko kwa sufuria wakiziweka kwa karatasi. Huyu mwingine hao wengine nyuma hiyo mlango ikiwa.

Hapa kuna watu kadhaa mmoja wapo akiwa anaonekana ni mwanamke mwenye amebeba mtungi kwa mabega, huku amevaa nguo za usalama huku anaosha ng'ombe. Hao ng'ombe zikiwa wamefungwa pamoja inazuiliwa na chuma isiwache tu.

Huku kuna mgomba wa ndizi zikiwa zimepandwa kwa mstari huku kwingine kuna nafasi nafasi haijulikani kuwa imepandwa miti mingine au ni vitu ingine. Huku ndizi ikiwa na matawi makubwa kubwa huku kwingine kuna miti ndogo ndogo.

Hapa inaonekana ni shamba kubwa imepandwa miti mmea wa aina ya ndizi huku zikiwa na matawi kubwa kubwa huku zingine zikiwa ndogo na mimea huku zingine zimewekwa mahali pa kuweka maji ikiwa na karatasi chini Yao.

hapa kuna mtu mmoja anayeonekana kuwa amebeba pata au jagi a kuweka maziwa kuna boda boda yenye iko na vitu za kubeba jagi au vitu kama milango kubwa kuna nyumba kubwa inaloonekana kuwa ya mjengo kutoka mwanzo.

Hapa inaonekana kuwa ni soko, kuna mama mwenye anashika kikapu huku ikiwa kuna ndizi zimepangwa pamoja, kule nyuma kuna watu wengine, huku kuna mtu amesimama anayeonekana kuwa anauma ndizi kutoka kwa huyu mama mwenye amevalisha kitambaa kwa kichwa. Kule nyuma kuna nyumba, kuna ghorofa na pia.

Shamba kubwa linaloonekana kuwa limepandwa mimea mmoja hasa ndizi, inaonekana kuwa ikiwa na matawi makubwa huku katikati yao ikiwa inaonekana ni kubwa kiasi lakini si kubwa kuliko matawi. Huko chini kuna nyasi ndogondogo.

Hapa kuna watu kadhaa , pale kuna sahani, kuna sufuria, kuna chakula huku kuna mmama mdogo mmama ameshika kijiko akipeana chakula. Chakula hizo zina rangi nyeupe.

Hapa kuna nyasi zikiwa zinaonekana zimefungwa pamoja. Hiyo nyasi ikiwa inaonekana ni kama za ng'ombe. Huku chini kuna mambao au vitu za kueka chini ya hizo majuu ya nyasi.

Ardhi zinaloonekana kama shamba likiwa limepandwa ndizi. Huku ndizi zikiwa na mitawi kubwa kubwa lakini bado zikiwa na gambo za ndizi huku kukiwa na mchanga, huku kukiwa na mimea zenye zimekauka.

Ni rundo kubwa la ndizi. Watu wengi wenye wamekaa juu ya ngunia inayoonekana kama zimewekwa viazi. Nyuma yao kuna majengo kubwaa inayoonekana kuwa ni nyumba la soko. Huku kwingine kuna watu wanatembea wakiwa wanabeba.

Huku kuna nyuma chenye kimewekwa mabati huku kwingine kuna nyasi ndogo ndogo huku kwingine kuna shamba hiyo imepandwa ndizi hizo ndizi zikiwa zina matawi makubwa makubwa hizo mandizi sahii zimekuwa na mimea au imekuwa imetoa.

Watu kadhaa, mmoja wapo akiwa anaonekana kama mwanaume, huku nyuma akiwa anaonekana mwanamke mama. Huku nyuma yake ikiwa anaonenaka mtu mwanaume, wakishughulikia ngombe mwenye amefungwa na, uku juu yake ua pia akiwa na nyumba zake za ngombe.

Hapa kuna mama anyeonekana amekaa chini huku akiwa anakamua ng'ombe. Hiyo ng'ombe ikiwa na colour nyeusi pamoja na nyeupe huku mguu za nyuma zikiwa zimefungwa na kamba. Huku kwingine ardhini kukiwa kumejaa nyasi za majani.

Hapa kuna miti kadha zikiwa zimepandwa pamoja , ikiwa na matawi makubwa alafu kuna kitu yenye imeza kiasi inaonekana kuwa ni ndizi . Hiyo mti ikiwa na ka rangi nyeu rangi majani huku chini zinaonekana kuwa ni njano pia ikiwa na majani makubwa kubwa.

Mtu mmoja mwenye anaonekana kuwa ameshika pipe za maji pia amevaa fulana nyeupe na suruali ya jeans . Huku pia amevaa viatu gambuti huku kuna ng'ombe yenye colour nyeusi na nyeupe inayooneka kuwa inaoshwa au inasafishwa vizuri.

Wanyama kadhaa wanaonekana kuwa wamefungwa kwa chuma au wanakula kitu zikiwa zinakamua na mshine mpya. Huku kuna mwanaume anabeba maziwa yenye imekamuliwa kutoka ng'ombe mwingine akiwa amekaa pia wamevaa gambuti .

Hapa inaonekana kuwa ni shamba zimepandwa mimea za aina ya mahindi, huku kwingine kuna nyasi ndogo ndogo huku kwingine kuna mti refurefu. Hiyo shamba ikiwa inaonekana ni kubwa sana lakini haina mtu.

Hapa kuna ng'ombe mbili uku moja akiwa anaonekana kuwa amelala uku masikio yake ikona kitu kadogo kamefungwa, uku ng'ombe ingine ikiwa inakaa. Kule nyuma kuna nyasi ndogo ndogo alafu kuna mchanga ya kubwa kubwa.

Hapa kuna bata kadhaa mojawapo ikiwa na maziwa ikiwa inamwagwa kwa mahali huku kuna mwanaume ameshika hiyo bata au hiyo jagi huku nyuma kuna mawingu inaonekana inataka kunyesha pia kuna nyumba na miti.

Hapa kuna shamba kubwa limepandwa kwa sasa hivi zingine zimpandwa kitambo, huku migomba za ndizi zikiwa kwa wingi. Ndizi haikuzaa bado mtoto lakini inatarajiwa huku kwingine kuna mimea.

Ng'ombe mwenye amefungwa kwa mahali inaonekana kama zimezungukwa na ua huku inaonekana zimewekwa juu mabati ili kujizuia jua. Huku kwingine kuna vitu vya chakula vinawekwa. Huku kwingine kuna mitungi miwili zenye hua zinaletwa kwa.

Hapa kuna watu kadhaa, wawili wanaonekana wakiwa wanakamua ng'ombe. Hio ng'ombe ikiwa na color nyeupe na nyeusi, uku analisha, amepeana maziwa mingi kwa kidebe uku mmoja akiwa na kidebe cha color ya nyekundu.

Watu kadhaa mmoja wapo anaonekana kuwa ni daktari anaeleza hao wengine jinsi vifaa zenye zimewekwa juu ya meza. Hao wengine ni watatu wanaonekana kuwa wanaskiza mawaidha kutoka huyo dakatari mwenye ameshika.

Hapa kuna ndizi kadhaa zikiwa zimetekwa pamoja. Huku zikiwa zinaonekana kuna watu watatu ambapo amevaa suruali na shati. Ameweka shati ndani. Huku mwingine kuna shati na suruali. Anaonekana ni mwanaume. Pia kuna mwanamke amepangwa cha mfano. Hapa kuna mtaa hivi.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa amevaa kofia nyekundu amevaa shati nyekundu na pia suruali nyeupe akiwa anaangalia mgomba la ndizi iliyopandwa ikiwa na matawi makubwa ikiwa na ndizi.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa ni mwanamke amevaa kakitu kadogo kwa mkono huku anakamua ng'ombe. Huku ameziweka kikapu kubwa akiwa anachota na hiyo maziwa. Huku hiyo ng'ombe akiwa na rangi nyekundu.

Migomba mingi iliojaa ndizi zilizoiva zikiwa zimepakana pande zote mbili za njiani au barabara. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za manjano na zimepandwa juu ya migomba.

Hapa kuna mmea inayoonekana kuwa ni mahindi. Kuna mtu ameshika na mkono anayoonekana kuwa amevaa saa, hiyo mmea ikiwa imesumbuliwa na mnyama mdogo wa kiroboto huku chini haina inaonekana ni shamba ikiwa na maji kiasi .

Watu wawili wanaonekana kama wote ni wanaume mmoja wapo akiwa amevaa kwa kofia ya usalama anayeenda anaonekana kama pikpiki ni yake au bodaboda ni yake. Huku mwingine akiwa anaweka maziwa kwa.

Hapa kuna mtu mwenye anaonekana kama akitembea kushughulikia na ng'ombe, mbele yake kukiwa na ndama, na huku kwingine kukiwa na mama za ng'ombe. Huku mandama zikiwa na colour nyeusi, pia mama wakiwa na colour nyeusi, na mmoja akiwa na colour nyeupe huku nyuma kukiwa na mti mrefu hapa kukiwa na hivi chakula cha.

Ng'ombe wanne, kila mmoja akiwa na color tofauti na huyu mwingine, mojawapo akiwa nyeusi, nyekundu, nyeupe na mwingine mchangao wa nyeupe na nyeusi, wakikula chafu kama vile makaratasi, mabakio ya vegetable .

Hapa kuna watu wawili, mmoja hapo akiwa anaonekana ni mwanamke, mwenye ameshika kitu kama sahani huku sufuria zikiwa chini. Huku mwingine kuna mwanaume mwenye anabeba mtungi yenye inaonekana kuwa ina maziwa au ni kitu nyeusi. Pia amevaa kofia na viatu huko.

Mtu mmoja anyeonekana kama mwanamke mwenye amevaa fulana nyeusi na suruali nyeusi, anayeonekana kama anakamua ng'ombe ameshika kikombe kubwa linalokuwa na maziwa uku ng'ombe ikiwa na color nyekundu.

Ng'ombe kadhaa wanaonekana ni kama wawili mmoja wapo akiwa na color nyekundu na huyu mwingine akiwa na color nyekundu pamoja na color nyeupe . Wanaonekana kama wamekufa mmoja wapo akiwa amefunga kakitu kwa shingo.

Hapa kuna chama kubwa la ng'ombe huku ng'ombe zikiwa wengi wakiwa wanalala isipokua kuna mmoja mwenye anasimama aliye na rangi nyeusi huku kuna wengine wakiwa wamelala zikiwa na rangi nyeusi na nyeupe huku kuna nyasi zikiwa wanakula.

Mama mwenye amevaa dela huku nyuma yake kuna mimea kubwa vimemea. Mojawapo ni ndizi, hapo mbele kuna mgomba la ndizi huku zikiwa zimekatwa kutoka miti. Haijulikani kama anauza wala ako kwa sokoni.

Mwanaume mwenye amesimama karibu na mirundo ya ndizi, anaonekana kuwa kwenye soko au mahali pa kuuza bidhaa. Nyuma yake kuna pia mirundo ya ndizi zikiwa zimefungwa pamoja zikiwa ziko juu ya mezani.

Watu kadhaa mmojawapo akiwa anaonekana amevaa reflekta Mwingine huku nyuma akiwa amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Huku mwingine anaonekana ni kama mwanamke wakiwa wana wana kwa mahali maziwa.